Hili ni duka la kuuza nguo kama vile shati, suruali na koti. Nguo hizi zimepangwa kwenye viamba za nguo tofauti kulingana na aina yao.

Magari haya yamepakiwa kwenye maegesho. Ni ya aina na ukubwa tofauti. Pia, magari haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi.

Hii ni soko. Bidhaa zinazouzwa ni vitu kama vile mikufu na herini. Zimetengenezwa kutumia shanga za aina mbalimbali na rangi tofauti.

Huyo ni mwanamke, anayetembea katika sehemu ya vinywaji kwenye duka kuu. Kwenye friji, kuna bidhaa za maziwa. Kando yake kuna chupa za soda za aina mbalimbali zilizopangwa.